Dawa hii hutumika hupunguza msongo wa mawazo kwa kuku, na pia ni kirutubisho cha lishe kwa afya bora ya: vifaranga, kuku wa nyama na kuku wamayai. Ni miongoni mwa bidhaa muhimu katika huduma za afya ya mifugo.

Nyanya zilizoko shambani zinaonekana bado changa na za kijani zikiwa katika hatua yakukua kabla ya kuvunwa. Hili ni zao la biashara linalolimwa kwa uangalizi mkubwa ilikuhakikisha mavuno bora kwa ajili ya soko.

Katika mazingira ya kisasa ya kilimo cha kibiashara, pilipili hoho zimepandwa kwa mpangilio maalum ndani ya chumba maalum cha kulimia, na mazao tayari yamevunwa kwa kupangwa kwenye makasha makubwa ikiaashiria mavuno mengi na maandalizi kwa ajili ya soko.

Kijana mkulima, anaonekana akichunguza mmea wa mahindi yaliyokomaa vizuri shambani, mahindi haya, ni miongoni mwa mazao ya biashara yanayolimwa kwa wingi, kutokana na umuhimu wake katika lishe na uchumi wa wakulima.

Wanawake wawili wameshika mbuzi katika mazingira ya kijijini wakionekana kushirikia katika shunghuli za ufugaji. Mbuzi huyo anaonekana mwenye afya njema, na nyuma yao kuna mashamba ya mahindi yanayochipua, yakionyesha muunganiko wa kilimo na ufugaji.